Chupa ya rangi ya zambarau yenye maandishi superdog na picha ya mbwa mweupe anayekimbia kwa furaha ni mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, dawa hizi hutumika kwa kinga ya tiba ya magonjwa ya wanyama na huonyesha umuhimu wa kuwahudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.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

Vifungashio venye rangi nyeupe bluu na zambarau, vikiwa na picha ya kuku ni mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana kwenye duka pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kwa kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama, na kuonyesha umuhimu wa kuwahudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Duka la pembe jeo za kilimo na dawa za mifugo lenye jina "osho", likiwa wazi huku wauzaji wamekaa ndani wakiwahudumia wateja. Duka hili linawahudumia wakulima na wafugaji kwa kuwapatia bidhaa muhimu kwa ajili ya afya na mifugo na uzalishaji bora.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

Mfuko mkubwa mweupe wa mbolea wenye neno"Agri fora",ni mfano wa pembejeo zinazopatikana katika maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Mbolea hizi husaidia kutumika kuongeza rutuba kwenye udongo na kusaidia ukuaji bora wa mimea, hivyo huleta mavuno mengi na yenye ubora.

Kifungashio chenye rangi ya bluu na nyeupe ikiwa na maandishi peti d na picha ya mbwa aliyesimama pembeni ya paka ni mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kwa kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama na huonyesha umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wake

Chupa yenye rangi nyeupe na maandishi "SPOT ON", yakiwa na picha ya ng'ombe. Ni mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kama kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama, na huonyesha umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora, ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Vifungashio vya rangi mbalimbali na ukubwa tofauti vilivyopangwa vizuri juu ya rafu, ni mfano wa dawa za mifugo na pembejeo za kilimo, zinazopatikana katika maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, dawa hizo hutumika kama kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama na mimea, na huonyesha umuhimu wa kuhudumia mimea na mifugo kwa njia bora, ilikuhakikisha afya na ustawi.

Duka la pembejeo za kilimo na dawa za mifugo lenye jina "osho" , likiwa wazi na wauza wamekaa ndani tayari kuhudumia wateja. Duka hili linawahudumia wafugaji kwa kuwapatia bidhaa muhimu kwa ajili ya afya ya mifugo na uzalishaji bora.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

Kifungashio cha rangi nyeupe na bluu ikiwa na maandishi biology na picha ya mbwa na paka, ni mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kwa kinga na tiba magonjwa ya wanyama na huonyesha umuhimu wa kuwahudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.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

Chupa ndogo yenye rangi nyeupe na nyekundu ikiwa na picha ya wanyama mbalimbali. Ni mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kwa kinga na tiba ya wagonjwa wa wanyama na huonyesha umuhimu wa kuwahudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.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

Kifungashio chenye rangi ya zambarau na nyeupe kikiwa na picha ya mbwa na paka na maandishi yasomekayo "good health" mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana katika maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo . Dawa hizo hutumika kama tiba ama kinga ya magonjwa ya wanyama, na inaoesha umuhimu wa kuwatibia wagonjwa kwa njia bora ilikuhakikisha afya na ustawi wao.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

Vifungashio vya ukubwa na majina na rangi mbalimbali, vikiwa vimechorwa mimea na wanyama ni mfano wa dawa za mifugo na pembejeo za kilimo, zianzopatikana katika maduka ya dawa za mifugo na pembejeo za kilimo, dawa hizi hutumika kwa kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama na mimea na huonyesha umuhimu wa kuhudumia mimea na mifugo kwa njia bora ilikuhakikisha afya na ustawi wao.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

Kundi la wakulima linaendelea kuvuna zao la mahindi katika shamba lililosheheni mimea hii, tayari wanavuna na kuweka kwenye kikapu kwa ajili ya kuyasafirisha kama zao la biashara kwenda sokoni na maeneo mengine ya mauzo ya kilimo ili kuuza na kujipatia kipato.

Zao aina ya kitunguu ikiwa imetandazwa kwa wingi juu ya ardhi shambani, vinakaushwa baada ya kuvunwa tayari kwa kupelekwa sokoni na kuuzwa. Mandhari inaakisi zao hili la kibiashara likiwa katika hatua ya maandalizi ya soko, ikiwa ni chanzo cha umuhimu cha kipato kwa wakulima.

Ndani ya shamba wakulima wawili wakimaliza kuvuna mboga za majani zilizostawi na kukomaa vizuri, tayari kwa kuzisafirisha kwenda kuuza sehemu mbalimbali kama: sokoni, madukani na maeneo mengine; kama sehemu ya biashara ya zao hili la kilimo.

Muuzaji wa kike ameinama akipanga mananasi yaliyoiva vizuri chini karibu na barabara, tayari kwa kuwauzia wateja wanaopita. Mananasi haya ni zao la biashara lililovunwa kutoka shambani, na kuletwa sokoni kwa ajili ya kujipatia kipato.

Mipapai iliyokomaa ikiwa na matunda mengi yaliyokomaa vizuri tayari kwa kuvunwa imepangwa kwa mstari mzuri shambani, ikiwa ni matokeo ya juhudi za wakulima waliotunza shamba hili kwa umakini mkubwa, ili kuhakikisha uzalishaji mzuri na mazao bora kwa matumizi ya kibiashara ili kuchukua na kupeleka sokoni kuuza kwa ajili ya kujiongezea kipato.

Nyanya zikiwa zimepangwa kwenye matenga mengi baada ya kuvunwa, Huku wakulima wengine Wakiendelea na zoezi hili la kuvuna na kupakia kwenye matenga, tayari kwa kuyasafirisha na kuyapeleka sokoni na madukani ili kuuza na kujipatia kipato.

Wakulima wa jinsia ya kike ndani ya shamba kubwa lenye miti mingi ya kahawa, iliyojaa matunda mengi yaliyoiva ya rangi nyekundu na kijani, wakijitahidi kuchagua kwa uangalifu na kukusanya mavuno haya muhimu ya biashara, ambayo yanatarajiwa kuuzwa sokoni.

Shamba la nyaya limeshamiri kwa mimea ya kijani kibichi, iliyo limwa kwa mpangilio mzuri kwenye magunia yenye udongo mweusi wenye rutuba, nyanya nyingi zimeiva kwa rangi nyekundu ang'avu huku nyengine zikiwa bado za kijani. mavuno yatakapo kuwa tayari mkulima ata andaa nyanya hizi na kuzisafirisha kuzipeleka sokoni ili kuuza na kujipatia kipato.

Mkulima akiendelea na zoezi la kuvuna zao la viazi huku vingine akiwa amevirundika chini tayari kwa kuvipeleka sokoni kuuza na kujipatia kipato, mandhari hii inaakisi zao hili la kibiashara likiwa katika maandalizi ya soko, ikiwa ni chanzo muhimu cha kipato kwa wakulima wengi nchi.

Zao aina ya kitunguu limetandazwa vizuri kwenye ardhi ya shambani baada ya kuvunwa, huku vingine vikiwa vimepakiwa vizuri kwenye magunia, tayari kwa kusafirishwa na kuuza sokoni, mandhair hii inaakisi zao la biashara likiwa katika hatua ya maandalizi ya soko ikiwa ni chanzo muhimu cha kipato kwa wakulima.

Matawi ya kitunguu yameshika rangi ya kijani kibichi yamesimama juu ya udongo yenye unyevu kuonyesha afya ya zao la shamba Hilo. Yamepangwa kwa mistari yakiwa katika hatua nzuri ya kukua kabla ya kuvunwa. Yanaonyesha matumaini ya mavuno mazuri kwa wakulima kama zao la kibiashara.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

Migomba iliyokomaa ikiwa na mikungu mingi imepangwa kwa mistari mzuri shambani. Haya ni matokeo ya juhudi za wakulima waliotunza shamba hili kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha uzalishaji mzuri wa zao hili bora la biashara, kwa ajili ya kulipeleka sokoni na kuuza, ili kujipatia kipato.

Kundi la wakulima lipo shambani baada ya mavuno huku viazi vingi ,vyenye rangi ya udongo vimetandazwa chini shambani, zikiwa zimetoka kuvunwa, baadhi ya wakulima wanavichambua kwa ajili ya kuweka kwenye magunia, tayari kwa kusafirisha kwenda sokoni na kuuza ili kujipatia kipato.

Viazi vimepangwa kwenye matenga mengi yenye rangi tofauti tofauti baada ya kuvunwa, huku wakulima wawili wa jinsia ya kiume wakiendelea kubeba na kupanga makapu hayo tayari kwa kuyasafirisha na kuyapeleka sokoni ili kuuza na kujipatia kipato.

Migomba iliyokomaa, ikiwa na mikungu mikubwa, imepangwa kwa mstari mzuri shambani. Haya ni matokeo ya juhudi za wakulima waliotunza shamba hili kwa umakini mkubwa, ili kuhakikisha uzalishaji mzuri wa zao hili la biashara kwa ajili ya kupeleka sokoni na kuuza ili kujiongezea kipato.

Mkulima wa jinsia ya kike akiwa ndani ya shamba lenye mimea mingi ya zao aina la nyanya, iliyojaa matunda mengi yaliyoiva ya rangi nyekundu na kijani. Akijitahidi kuchagua kwa uangalifu na kukusanya mavuno hayo muhimu ya kibiashara ambayo yanatarajiwa kuuzwa sokoni.

Mkulima wa jinsia ya kike ndani ya shamba lenye miti mingi ya kahawa, iliyojaa matunda mengi yaliyoiva ya rangi nyekundu na kijani. Akijitahidi kuchagua kwa uangalifu na kukusanya mavuno hayo muhimu ya biashara ambayo yanatarajiwa kuuzwa sokoni.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

Shamba la nyanya limeshamiri kwa mimea ya kijani kibichi iliyo limwa kwa nmpangilio mzuri ndani ya magunia yenye udongo mweusi wenye rutuba, nyanya nyingi tayari zimeshaiva kwa rangi nyekundu angavu huku nyengine zikwa bado za kijani. mavuno yapo tayari wakulima wataanda nyanya hizi na kupeleka sokoni na kuuza ili kujipatia kipato.

Nyanya zikiwa zimepangwa kwenye matenga mengi baada ya kuvuna, huku wakulima wamekaa pembeni wakipumzika na kufurahia matokeo ya kazi yao ya kulima. Wanajivunia mavuno bora na yenye ubora wa hali ya juu, tayari kuyasafirisha na kuyapeleka sokoni ili kuuza na kujipatia kipato.

Kundi la wakulima lipo shambani baada ya mavuno, huku vitunguu vingi vyenye rangi nzuri vimetandazwa chini vikiwa vimetoka kuvunwa. Baadhi ya wakulima wameinama wakivipanga kwenye ndoo tayari kwa kusafirishwa kwenda sokoni na kuuza kwa ajili ya kujipatia kipato.

Wakulima wakiendelea kupanga zao aina ya viazi kwenye magunia makubwa yaliyojaa mazao hayo, tayari kwa kusafirishwa kupelekwa sokoni. Mazingira ya kijani yanaakisi shamba lililolimwa vizuri, yanathibitisha kuwa hili ni zao bora la biashara, lililolimwa kwa faida kubwa.

Kundi la watu linapanga ndizi za rangi ya kijani kwenye matenga yenye rangi tofauti, ndizi hizi zimekomaa lakini bado hazijaiva vizuri. Wakiwa wanajiandaa kuzisafirisha kwenda kuuza sehemu mbalimbali kama sokoni, madukani na sehemu zingine. Kama sehemu ya biashara ya zao la kilimo lenye tija.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

Bustani ndogo yenye mbogamboga na matunda ya aina mbalimbali imejaa rangi za kupendeza za kijani kibichi, huku mkulima akiwa ameitunza kwa uangalifu ili kuhakikisha mazao bora kwa ajili ya kupeleka na kuuza sokoni ili kujipatia kipato.

Kundi la wakulima linapakia zao la mahindi kwenye magunia, tayari kwa kusafirishwa kupelewa sokoni ili kuuza waipatie kipato. Mazingira ya kijani yanaonyesha shamba lililolimwa vizuri, yakithibitisha kuwa hili ni zao la biashara lililolimwa kwa faida.

Katika shamba, mahindi yamesambazwa chini ya jua ili yakauke vizuri, huku mkulima akiwa anaendelea kuyapakia kwenye gunia kwa umakini. Tayari kuyasafirisha kama zao la biashara, kupeleka sokoni na maeneo mengine ya mauzo ya kilimo ili kuuza na kujipatia kipato.

Kundi la wakuliwa likiwa shambani baada ya mavuno, huku viazi vingi vyenye rangi ya udongo vimetandazwa chini, vikiwa vimetoka kuvunwa. Baadhi ya wakulima wameinama wakivipanga kwenye magunia, tayari kwa kuvisafirisha kwenda sokoni na kuuza, kwa ajili ya kujipatia kipato.

Shamba la nyanya limeshamiri kwa mimea ya kijani kibichi, iliyolimwa kwa mpangilio mzuri juu ya udongo mweusi wenye rutuba. Nyanya nyingi bado hazijaiva ila tayari zimekomaa kwa ajili ya mavuno. Wakulima wameandaa nyanya hizi, kwa ajili ya kuzipeleka sokoni na kuuza, ili kujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kiume amesimama katikati ya shamba la kabichi zilizokomaa akitazama kwa fahari mazao yaliomeabl kwa mpangilio mzuri. Anajivumia mafanikio ya zao hili la biashara litakalomletea kipato bora Kwa ajili ya yeye na familia yake.

Shambani, mkulima wa jinsia ya kike amekaa, huku pembeni akiwa na mkusanyiko wa nyanya zilizoiva vizuri kwa rangi nyekundu, akiwa amezipanga kwenye vikapu vidogovidogo, tayari kwa kupeleka sokoni na kuuza ili kujipatia kipato kwa ajili yake yeye na familia.

Mikungu mikubwa ya ndizi ilitoka shambani imepangwa chini kwa mpangilio mzuri, wakulima wakiwa wanaratibu upangaji wake huku wengine wamekaa pembeni, wakipumzika baada ya kazi, wanajiandaa kuisafirisha sokoni kama zao la biashara lenye thamani.

Kundi kubwa la wakulima wanachambua kwa makini zao aina ya kahawa zilizoiiva. Ya kijani pa nyekundu. Wakitenganisha zile bora kwa ajili ya soko. Kazi hii ya mikono inaonyesha umakini na thamani ya zao la kibiashara tayari kupelekwa sokoni na kuuzwa kwa ajili ya kipaumbele cha familia na jamii nzima.

Wakulima wakichagua kwa makini zao aina ya viazi vilivyoiva vizuri kwa rangi nyekundu vikiwa tayari kwa ajili ya soko. Kazi hii ya mikono inaonyesha umakini na thamani ya zao la biashara kwa utayari wa kupelekwa sokoni na kuuzwa kwa ajili ya kipato cha familia na jamii.

Kundi la wakulima wakiwa wamepanga zao aina ya nanasi kwenye vikapu tofautitofauti baada ya kuvuna shambani, tayari kwa kusafirisha kwenda kuuza sehemu mbalimbali kama sokoni, madukani na maeneo mengine kama sehemu ya biashara ya zao lao la kilimo lenye faida kubwa.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

Mkulima wa jinsia ya kike akiwa amepanga zao aina nanasi vizuri kwenye gari, tayari kusafirisha na kuzipeleka sokoni, kama zao la biashara lenye soko la uhakika na faida kubwa kwa ajili yake yeye na familia yake.

Mazao aina ya viazi vitamu imepangwa kwenye matendo mengi ya rangi tofauti tofauti, baada ya kuvuna huku wakulima wakiwa wamekaa pembeni wakipumzika na kufurahia matokeo ya kazi yao ya kilimo. Wanajivunia mavuno bora na yenye ubora wa hali ya juu tayari tunasafirisha watu wapeleka shambani kuuza na kujipatia kipato.

Zao aina ya viazi limepakiwa vizuri kwenye magunia makubwa yenye rangi nyeupe tayari kwa kusafirishwa kupelekwa sokoni ili mkulima auze na kujipatia kipato. Mazingira ya kijani ya shamba lililolimwa vizuri yanathibitisha kuwa hili ni zao la biashara lililolimwa kwa faida.

Shamba dogo lenye mbogamboga na matunda ya aina mbalimbali, limejaa na rangi ya kupendeza ya kijani kibichi. Huku mkulima akiitunza kwa uangalifu ili kuhakikisha mazao bora na safi kwa ajili ya kupeleka sokoni na kuuza ili kujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kike akichambua kwa makini zao aina ya kahawa zilizoiva za kijani na nyekundu. Anatenganisha zile bora zaidi kwa kwa ajili ya soko. Kazi hii ya mikono inaonyesha umakini na thamani ya zao hili la biashara. Tayari kulipeleka sokoni na kuuza kwa ajili ya kujipatia kipato kwa ajili yake yeye na familia.

Mkulima wa jinsia ya kike akiwa ndani ya shamba lenye miti mingi ya kahawa, iliyojaa matunda mengi yaliyoiva ya rangi nyekundu na kijani, akijitahid kuchagua kwa uangalifu na kukusanya mavuno haya muhimu ya biashara, ambayo yanatarajiwa kuuzwa sokoni.

Mkulima amechumaa huku ameshika vitunguu katika shamba kubwa sana la rangi ya kijani kibichi lenye matawi yaliyosimama juu ya udongo wenye unyevu nyevu ya kiakisi afya ya zao hili shambani, yamepangwa kwa mstari yakiwa kwa hatua nzuri ya kukua kabla ya kuvunwa yanaonyesha matumaini ya mavuno mazuri kwa wakulima wanaolima kama zao la biashara.

Wakulima wakiwa wamelima vizuri shamba la vitunguu lililoshika rangi ya kijani kibichi juu ya udongo wenye unyevu, ukionyesha afya ya zao hili shambani yamepangwa kwa mstari yakiwa kwa hatua nzuri ya kukua kabla ya kuvunwa, ikionyesha matumaini ya mavuno mazuri kwa wakulima wanaolima kama zao la biashara au matumizi ya nyumbani.

Zao aina ya maparachichi, yamepangwa vizuri kwenye matenga mengi ya rangi ya bluu baada ya kuvunwa. Huku wakulima wakiwa wamesimama pembeni, wakipumzika na kufurahia matokeo ya kazi yao ya kilimo. Wanajivunia mavuno bora yenye ubora wa hali ya juu, ambayo yatatumika kama zao la biashara au matumizi binafsi.

Wakulima wakikagua shamba la mboga za majani, zilizopandwa kwa mstari mzuri na udongo mweusi wenye rutuba, wakulima hutegemea zao hili kwa ajili ya biashara au kwa matumizi binafsi ya nyumbani.

Mkulima akiwa anakagua mimea midogo iliyopandwa kwa mistari katika shamba kubwa, huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa umesambazwa vizuri kwenye udongo wa shamba. Mfumo huu hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea na kusaidia kuhifadhi unyevunyevu ili kuongeza uzalishaji.

Mkulima akiwa anakagua bustani ndogo yenye mbogamboga na matunda ya aina mbalimbali iliyojaa rangi za kupendeza ikiwemo kijani kibichi. Mkulima ameitunza kwa uangalifu ili kuhakikisha mazao bora na safi kwa matumizi ya kila siku.

Wakulima wamepanda mimea midogo ya kijani kibichi kwa mstari kwenye shamba kubwa, huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa umesambaza vizuri kwenye udongo wa shamba, mfumo huu hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea na kusaidia kuhifadhi unyevunyevu ili kuongeza uzalishaji.

Mipapai iliyokomaa ikiwa na matunda mengi imepangwa kwa mstari mzuri shambani, yakiwa ni matokeo ya juhudi za wakulima waliotunza shamba hili kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha uzalishaji mzuri wa mazao bora kwa matumizi binafsi au biashara.

Shamba la pilipilihoho limeshamiri kwa mimea ya kijani kibichi, iliyolimwa kwa mpangilio mzuri juu ya udongo wenye rutuba, pilipili hoho nyingi tayari zimekomaa na tayari wakulima wataandaa kwa ajili ya kupeleka sokoni, ili kuuza na kujipatia kipato au kutumia kwa matumizi binafsi.

Wakulima wamelima matuta yaliyonyooka vizuri katika shamba kubwa, huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa umesambazwa vizuri kwenye matuta hayo. Mfumo huu hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, na kusaidia uhifadhi wa unyevunyevu na kuomgeza uzalishaji wa mazao.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

Teknolojia ya kilimo cha haidroponiki ambapo mboga hulimwa bila kutumia udongo bali hupandwa kwenye maboksi maalumu yanayopokea virutubisho kupitia bomba za umwagiliaji. Njia hii ni rafiki kwa mazingira hutumia maji kidogo na hutoa mazao bora kwa muda mfupi.

Mkulima akiendesha gari aina ya trekta iliyofungwa mashine kubwa kulimia, inayoendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililosafi, sehemu zake zinazozunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupanda mashine hii ya kisasa uraisisha maandalizi ya shamba kuokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Mashine ya kisasa ya kilimo yenye magurudumu manne iko ndani ya shamba la kisasa la kuoteshea mimea, ikipita taratibu katikati ya mistari mirefu ya mimea ya matango iliyonin’ginia. Mashine hii imeundwa kusaidia kazi za kilimo kwa ufanisi mkubwa bila kutumia nguvu kazi za binadamu.

Mashine ya kisasa ya kilimo inalima mboga mbalimbali kwa mfumo wa ndani bila kutumia udongo. Ikitumia teknolojia ya umwagiliaji wa matone na taa za mwanga bandia kusaidia ukuaji wa mimea. Mfumo huu huongeza mavuno kwa kutumia nafasi ndogo na maji kidogo, huku ukihakikisha usafi na udhibiti wa mazingira ya ukuaji.

Mkulima, akiwa juu ya mashine, akikagua mimea iliyolimwa ndani bila kutumia udongo, inatumia teknolojia ya umwagiliaji wa motone na taa za mwanga wa bandia kusaidia ukuaji wa mimea. Mfumo huu unaongeza mafunzo kwa kutumia nafasi ndogo na maji kidogo, huku ukihakikisha usafi na udhibiti wa mazingira ya ukuaji.

Mashine ndogo ya kulimia yenye rangi ya kijani na njano ikiwa tayari kuandaa sehemu ya shamba kwa ajili ya kupata mazao tofauti, mashine hii hurahisisha kazi, kuokoa muda na kupunguza nguvu kazi ya mikono hivyo kuongeza uzalishaji wa kilimo.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

Gari maalum aina ya trekta yenye rangi ya kijani, ikiendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililo wazi. Sehemu zake za nyuma zinakata udongo kwa kasi huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupandwa. Mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba, huokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.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

Mkulima anaendesha trekta, lililofungwa mashine kubwa ya kulimia inayoendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililo wazi. Sehemu zake zinazozunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi, a huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupandwa. Mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba, huokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Mkulima akiwa anaendesha gari aina ya trekta ililofungwa mashine kubwa ya kulimia yenye rangi nyekundu ikiendelea kuchimba udongo kwanguvu katika eneo la shamba ilyowazi, sehemu zake zinazozunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi huku nyuma ikiacha mistari ilionyooka teyari kwa kupandwa, mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba huokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Mkulima akitumia gari aina ya trekta lenye rangi jekundu, kulimia na kuandaa shamba kwa ustadi. Gari hii inasukumwa kwa ufanisi ikiashiria matumizi ya teknolojia katika kilimo cha kisasa. Mandhari inasisitiza umuhimu wa mashine za kilimo katika kuongeza tija na kurahisisha kazi kwa wakulima.

Mashine kubwa ya kulimia yenye rangi nyekundu ikiendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililo wazi, sehemu zake inazozunguka inakata udongo kwa kasi huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupandwa, mashine hii ta kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba, kuokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Gari aina ya trekta ikiwa imefungwa mashine kubwa ya kulimia yenye rangi nyekundu inayoendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililowazi. sehemu zake za nyuma zinakata udongo kwa kasi huku ikiacha mistari iliyonyooka. Mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba, kuokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Mkulima akiendesha trekta iliyo fungwa mashine kubwa nyekundu nyuma inayo endelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba iliyo wazi, mashine hii ya kisasa huraisisha maandalizi ya shamba, kuokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Gari aina ya trekta likiwa limefungwa mashine nyekundu inayoendelea na shughuli ya kukata majani katika sehemu ya wazi ya shamba, sehemu zake zinazopata majani zinaacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupandwa. Mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba, kuokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Mkulima akiendesha gari aina ya trekta iliyofungwa mashine kubwa ya kulimia yenye rangi nyekundu inayoendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililowazi, sehemu zake zinazozunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi uku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayali kwa kupandwa, mashine hii ya kisasa urahisisha maandalizi ya shamba kuokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Mashine kubwa ya kulimia yenye rangi nyekundu ikiwa imewekwa pembeni ya shamba. Mashine hii hufanya kazi katika sehemu ya wazi ya shamba. Huku sehemu zake zinazotumika ardhini hukata udongo kwa kasi na nyuma inaacha mistari iliyonyooka tayari za kupanda. Mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba, huokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Ndani ya chombo cha kisasa cha kufugia samaki, maji safi yanang'aa yakionekana na mwangaza wa kutosha unapenya hadi chini, huku samaki wa rangi mbalimbali wanaogelea kwa utulivu wakionesha afya njema na uangalizi mzuri, ufugaji huu wa samaki unaonesha namna teknolojia na mpangilo mzuri vinavyoweza kuchangia uzalishaji bora kwa kutumia nafasi ndogo lakini kwa ufanisi mkubwa.

Ndani ya chombo cha kisasa cha kufugia samaki maji safi yanang'aa na mwangaza wa kutosha unaopenya hadi chini, samaki wa rangi inayovutia ameogelea kwa utulivu akiakisi afya njema na uangalizi mzuri, ufugaji huu wa samaki unaonesha namna teknolojia na mpangilio mzuri vinavyoweza kuchangia uzalishaji bora kwa kutumia nafasi ndogo.

Ndani ya chombo maalumu cha kufugia samaki cha kisasa. Maji safi yanang'aa huku mwangaza ukipenya wa kutosha unaofika hadi chini. Samaki wa rangi mbalimbali wanaogelea kwa utulivu wakionyesha afya njema na uangalizi mzuri. Ufugaji huu wa samaki unaonyesha namna teknolojia na mipangilio mizuri vinavyoweza kuchangia uzalishaji bora kwa kutumia nafasi ndogo lakini kwa ufanisi mkubwa.

Mabwawa ya kufugia samaki wenye afya mzuri pakiwa na maji yaliyojaa, huku samaki wa aina mbalimbali wanaogelea kwa utulivu wakifurahia mazingira safi na salama. Mpangilio mzuri wa bwawa unaakisi uwekezaji na juhudi kubwa katika kuhakikisha ufugaji bora wa samaki unaozalisha kwa tija.

Bwawa dogo la kufugia samaki wenye afya nzuri, likiwa na maji yanayong'aa. Samaki wa aina mbalimbali wanaogelea kwa utulivu wakifurahia mazingira safi na salama. Mpangilio mzuri wa hili bwawa ni uwekezaji na juhudi kubwa katika kuhakikisha ufugaji bora wa samaki unaozalisha kwa tija.

Bwawa kubwa la kisasa la kufugia samaki likiwa na samaki wa aina mbalimbali wanaoogelea kwa utulivu wakifurahia mazingira safi na salama. Mpangilio mzuri wa bwawa ni uwekezaji na juhudi kubwa katika kuhakikisha ufugaji bora wa samaki unaozalisha kwa tija.

Bwawa dogo lakufugia samaki limepambea kwa rangi ya ubluu huku maji yake ya kijani yanaonyesha mazingira ya asili na samaki wanaogelea kwa utulivu, ndani yake ufugaji huu unaongeza uzalishaji hivyo kuongeza kipato na chakula.

Bwawa kubwa la kufugia samaki wenye afya nzuri, likiwa na maji yaliyojaa mpaka juu, huku samaki wa aina mbalimbali wakiongelea utulivu; wakifurahia mazingira ya safi na salama. Mpangilio mzuri wa bwawa unaonesha uwekezaji na juhudi kubwa katika kuhakikisha ufugaji bora wa samaki, unaozalisha kwa tija.

Msituni. Mtu aliyevalia nguo ya bluu amechuchumaa karibu na mashina yaliyokatwa huku mkononi ameshika mche mdogo. Tukio hili linaonesha farsafa ya "kata mti panda mti", inayohamasisha uhifadhi endelevu wa mazingira kwa kupanda miti mipya baada ya ile iliyokatwa. Mandhari ya nyuma inaonesha ukijani wa miti mingi ishara ya juhudi za kurejesha uoto wa asili.

Bwana mistu akipanga miche ya miti kwa makundi mbalimbali, kuonyesha utofauti wa aina zake. Anapanga kwa uangalifu ili kuhakikisha mche hiyo inakuwa na afya bora, kabla ya kupandwa mashambani ama msituni, kama sehemu ya juhudi za kutunza na kuhifadhi misitu, kwa kizazi cha sasa na kile kijacho.

Mto wenye maporomoko madogo ya maji, unapita katikati ya mandhari ya kuvutia, yenye miti mingi ya kijani kibichi na uoto wa asili uliofunikwa majani mazito. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.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

Msitu wenye rangi ya kijani kibichi umejaa vichaka na mimea ya aina mbalimbali, huku njia nyembamba ikikatiza katikati ya uoto huu wa asili, inaleta utulivu wa mazingira, na umuhima wa kulinda rasilimali za misitu.

Bwana misitu akipanga miche yaa miti kwa makundi mbalimbali kuonyesha utofauti wa aina zake huku mwengine, huku akimwagilia kwa uangalifu, ili kuhakikisha miti hii inakua na afya bora kabla ya kupanda shambani na msituni kama sehemu ya juhudi ya kutunza na kuhifadhi misitu kwa kizazi cha sasa na kile kijacho.

Mtaalamu wa misitu aliyevalia mavazi ya kijani amesimama mbele ya miche mingi ya mimea mbalimbali, akiitolea maelekezo kwa umakini. Miche hii imepangwaa kwa mpangilio maalumu katika makundi tofauti, kila kundi likiwakilisha aina tofauti ya mti wa msituni. Mandhari ya eneo hili inaonyesha dhamira ya uhifadhi na uendelezaji wa misitu, huku maelezo yake yakilenga kutoa elimu juu ya umuhimu wa kupanda miti na kutunza mazingira.

Mandhari ya kijani kibichi yaliyozunguka bwawa la maji ni ushahidi wa mazingira hai ya msitu. Bwawa lina majani yanayoelea juu ya maji ni sehemu muhimu kwa mimea ya viumbe hai kutegemea misitu kwa makazi. Mazingira haya ni mfano bora wa usimamizi wa misitu na umuhimu wa kulinda rasilimali za asili kwa vizazi vya sasa na vile vijavyo.

Katika juhudi za uhifadhi na uendelezaji wa misitu nchini, makundi ya miche mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri kulingana na aina ya mimea. Pembeni bwana misitu aliyevalia nguo nyeusi anatoa taarifa muhimu za kazi yake kwa uangalifu mbele ya kundi la watu.

Katika shamba kubwa la kisasa mabomba maalumu yenye rangi nyeupe na kijivu, yakiwa na mashimo juu yamepangwa kwa umakini huku mimea ya kijani kibichi, ikiwa imechipua ndani yake huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, kinachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho viliyeyushwa kwenye maji.

Ndani ya shamba mabomba maalum ya rangi nyeupe, yamepangwa kwa ustadi yakiwa na mshimo ya juu, huku mimea ikiwa imechipukia vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha hydroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mmea uliostawi vizuri ukiwa umetokea kwenye bomba maalumu lililopangwa vizuri, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, kinachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyolainishwa kwenye maji.

Katika shamba la kisasa kuna mabomba maalumu yenye rangi nyeupe na kijivu, yakiwa na mshimo juu huku ndani yake mimea ya kijani kibichi ikiwa imechipua vizuri, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Bomba maalumu za rangi nyeupe zikiwa na mipira ya maji iliyopita ndani, huku mimea ya kijani kibichi ikiwa imestawi vizuri, huu ni mfano mzuri wa kilimo cha haidroponi, kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mabomba maalumu yenye rangi nyeupe, yakiwa shambani yamepangiliwa kwa mpangilio mzuri, huku juu yakiwa na mashimo ambayo ndani yake mimea ya kijani kibichi, imechepua vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, kinachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Ndani ya shamba la kisasa, mabomba maalumu ya rangi ya kijivu, yamepangwa vizuri yakiwa na mashimo juu, huku mimea ya kijani kibichi ikiwa imestawi vizuri sana. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, kinachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Bomba maalum lenye rangi ya kijivu na nyeupe zimepangwa kwa ustadi, zikiwa na mashimo pande zote. Ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi inayochipukia vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, kinachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Ndani ya shamba la kisasa mkulima amesimama mbele ya mabomba maalumu yaliyopangwa kwa ustadi yakiwa yana mimea iliyochipua vizuri, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kitumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Chombo maalumu kilichopangwa kwa ustadi, kikiwa na mipira ya maji, huku ndani yake mimea ya kijani kibichi imestawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, kinachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Vyombo maalumu vya rangi nyeupe, vikiwa vimepangwa kwa ustadi; vikiwa na mashimo upande wa juu ambapo ndani yake mimea ya kijani kibichi imechipua. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

katika shamba kubwa na la kisasa kuna mabomba maalumu, yenye rangi nyeupe yakiwa na mashimo upandwe wa juu, uku ndani yake mimea ya kijani kibichi ikiwa imestawi vizuri huu ni mfano bora wa kilimo hayidroponi kinachowezesha mimie kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Bomba maalumu la rangi nyeupe limepangwa kwa ustadi likiwa na mashimo upande wa juu, huku mimea ya kijani kibichi ikiwa imestawi ndani yake. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Bomba maalumu za rangi nyeupe zilizopangwa kwa ustadi, zikiwa na mashimo upande wa juu huku mimea ya kijani kibichi ikiwa imestawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Bomba maalumu za rangi nyeupe zikwa zimepangwa kwa ustadi ikiwa na mshimo pande zote, huku ndani yake mimea ya kijani kibichi ikiwa imestawi vizuri, huu ni mfano bora wa kilimo cha hayidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mabomba maalumu ya rangi ya kijivu yamepangwa kwa ustadi yakiwa na mashimo upande wa juu, huku ndani yake mimea kijani kibichi ikiwa imestawi vizuri; huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho, vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Katika shamba kubwa la kisasa, mabomba maalumu yenye rangi nyeupe, yamepangwa katika mstari yakiwa na mashimo juu, ambapo mimea ya kijani kibichi, yanaendelea kuchipua vizuri. Huu ni mfano bora wakilimo cha hydroponiki, kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho, vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Katika shamba kubwa kuna mabomba maalumu yaliyopangwakwa mpangilio mzuri yakiwa na mashimo upande wa juu, huku ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi iliyostawi vizuri, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyo yeyushwa kwenye maji.

Bomba maalumu ya rangi ya kijivu na nyeupe yakiwa yamepangwa kwa ustadi. Ikiwa na mashimo pande zote. Ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi, mingine tayari imestawi na mingine bado inachipukia. Huu ni mfano bora wa kilimo cha hydroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Katika shamba kubwa mabomba maalumu yaliyopangwa kwa mpangilio wa maridadi yakiwa na mashimo upande wa juu, huku ndani yake mimea ikiwa imestawi vizur. Ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo, kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Shamba kubwa la majani ya chai limejaaa rangi ya kijani kibichi likienea hadi mbali katika mandhari ya kisasa na ya kuvutia ,majani haya hukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani ambapo ukaushwa, kusindikwa na kufungashwa tayari kwa soko la ndani au nje ya nchi.

Shamba kubwa lenye mimea ya mahindi, limejaa kijamii ikiwa na mpangilio mzuri unaoakisi uwekezaji na uangalizi wa hali ya juu, mahindi yako tayari kuvunwa na kuchakatwa kwa matumizi ya viwandani jambo linalodhihirisha shughuli za kilimo cha kisasa chenye lengo la kuongeza tija kwa wingi na ubora wa mazao.

Kuku wengi wakiwa ndani ya banda kubwa lenye mpangilio mzuri, wamesimama huku wamenyanyua vichwa juu wakionesha afya bora. Kuku hawa hufugwa kwaajili ya nyama na mayai ambayo hupelekwa kiwandani na kusindikwa au kusambazwa sokoni. Huu ni mfano wa kilimo cha kiwanda chenye tija, na usimamizi mzuri.

Vifaranga vingi vikiwa ndani ya mabanda makubwa, vyenye mpangilio mzuri vimesimama vikionesha afya bora. Vifaranga hivi hufugwa na kukua kuku wakubwa ambao hutumika kwa ajili ya mayai au nyama, ambayo husindikwa na kusambazwa sokoni, huu ni mfano wa kilimo cha viwanda na wenye tija na usimamamizi mzuri.

Trekta liliyofungwa mashine kubwa yenye rangi ya kijani, linaendelea kuchimba udongo kwa nguvu katiaka eneo la shamba lililo wazi, sehemu zinazozunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupandwa. Mashine ya kisasa inarahisisha maandalizi ya shamba, inaokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo.

vitunguu vilivyo ndani ya kikapu na vingine vimetandazwa chini, kwa ajili ya kukaushwa au kuchambuliwa. Hii ni hatua mojawapo ya maandalizi ya mazao kwa ajili ya kusafirishwa na kuchakatwa kiwandani. Utaratibu huu ni sehemu ya kilimo cha viwandani, ambapo mazao huzalishwa kwa wingi na kuandaliwa kwa ajili ya soko la ndani na nje ya nchi, yakizingatia viwango bora vyenye usalama.

Shamba kubwa sana la Kabichi zilizokomaa vizuri, huku mandhari yakiwa safi na ya kuvutia. Kabichi hii huvunwa, hukusanya kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani. Ambapo hukaushwa au kusindikwa na kufungashwa tayari kwa soko la ndani au nje ya nchi.

Shamba la kisasa kubwa lenye mboga ya rangi ya kijani kibichi, likiwa na mandhari safi na ya kuvutia. Mboga hizi hukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani ambapo hukaushwa, husindikwa na kufungashwa tayari kwa soko la ndani na nje ya nchi.

Ng'ombe wengi wamepangwa kwa mpangilio maalumu ndani ya banda la kisasa, wakiwa wenye nguvu na kutunzwa vizuri. Wanatumika kwa uzalishaji mkubwa wa maziwa yanayosindikwa viwandani kuwa bidhaa kama siagi na mtindi. Baadhi yao hufugwa kwa ajili ya nyama inayochakatwa na kufungwa kitaalamu tayari kwa soko.

Mkulima akiwa anakagua zao la mahindi katika shamba kubwa lililojaa kijani kibichi, likiwa na mpangalio mzuri unaoakisi uwekezaji na uangalizi wa hali ya juu. Mahindi yako tayari kuvunwa na kuchakatwa kwa matumizi ya viwandani. Jambo linaodhihirisha shughuli za kilimo cha kisasa chenye lengo ka kuongeza tija kwa wingi na ubora wa mazao.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa ndani ya shamba la kisasa akikagua nyanya za kijani kwa tabasamu, kabla ya kuvunwa na kusafirishwa hadi kiwandani kwaajili ya kuchakatwa na kusindikwa kuwa bidhaa mbalimbali za viwandani zenye viwango bora vya kimataifa.

Kundi la wafanyakazi wa rika na jinsia tofauti, waliovalia mavazi ya rangi ya bluu ya kujikinga, wakiwa wanapakia nyanya kwenye vifungashio tofautitofauti. Nyanya hizi husafirishwa hadi kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa au kusindikwa na kuwa bidhaa mbalimbali za viwandani zenye viwango bora vya kimataifa.

Shamba kubwa lenye mimea ya mananasi, limejaa kijani kibichi na tunda lililokomaa likiwa na mpangilio mzuri unaoonyesha uwekezaji wa uangalizi wa hali ya juu. Mananasi haya yapo tayari kuvunwa na kuchakatwa kwa matumizi ya viwandani kwa ajili ya kutengeneza bidhaa kama juisi, ambayo yanadhihirisha shughuli za kilimo cha kisasa lenye lengo la kuongeza tija kwa wingi na ubora wa mazao.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

Nguruwe wengi wamepangwa kwa mpangilio maalum ndani ya banda la kisasa, wanaakisi afya na kutunzwa vizuri. Nguruwe hawa hutumika kwa ajili ya nyama ambayo huchakatwa kiwandani nakusambazwa ndani na nje ya nchi katikaa masoko mbalimbali. Ufugaji huu wakisasa ni sehemu yakilimo cha biashara kinachochangia upatikanaji wa bidhaa nyingi za mifugo kwa ubora wa hali ya juu.

Zao aina ya mahindi likiwa limetandazwa shambani kwa ajili ya kukaushwa na kuchambuliwa. Hii ni hatua mojawapo ya maandalizi ya mazao kwa ajili ya kusafirishwa, kuchakatwa au kusagwa kiwandani. Utaratibu huu ni sehemu ya kilimo cha viwandani, ambapo mazao huzalishwa kwa wingi na kuandaliwa kwa ajili ya soko la ndani na nje ya nchi, yakizingatia viwango bora vyenye ubora na usalama.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

Mfumo wa wamwagiliaji unaendelea postadi kupitia mimea ya kijani kibichi michanga, iliyopangwa kwa hatua kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kukuwa miche hii imepandwa kwenye udongo mweusi mwenye rutuba na pembeni kuna mfumo wa umwagiliaji unaowakilisha maji yanatiririka kwa usahihi.

Mfumo wa umwagiliaji unaendelea kwa ustadi kupitia shamba kubwa sana lenye matuta yaliyopangwa kwa hatua, kila tuta likiwa na nafasi ya kutosha kwenye udongo mweusi wenye rutuba, na pembeni kuna mifumo ya umwagiliaji unaohakikisha maji yanatiririka kwa usahihi.

Mmea mchanga unaochipukia, umepangwa kwa mstari ndani ya shamba kubwa, huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa umesambazwa vizuri kwenye udongo wa shamba. Mfumo huu hupeleka maji moja kwa moja kwenye mzizi wa mmea na kusaidia kuhifadhi unyevuunyevu na kuongeza uzalishaji.

Mfumo wa umwagiliaji unaendelea kwa ustadi kupitia shamba kubwa lenye matuta yaliyo pandwa mimea kijani juu yake, kila tuta likiwa na nafasi ya kutosha kwenye udongo mweusi wenye rutuba, na katikati kuna mfumo wa umwagiliaji unao hakikisha maji yana tiririka kwa mpangilio.

Mfumo wa umwagiliaji, unaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua. Kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kukua. Miche hii imepandwa kwenye udongo wenye rutuba, na pembeni kuna mifumo ya umwagiliaji inayohakikisha maji yanatiririka kwa usahihi.

Mfumo wa umwagiliaji unaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua, kila mche ikiwa na nafasi ya kutosha kukua, miche hii imepanda kwenye udongo mweusi kwenye rutuba na pembeni kuna mfumo wa umwagiliaji unao hakikisha maji yanatiririka kwa usahihi mpangilio huu shamba unaonyesha matumizi sahihi ya teknolojia ya kisasa katika umwagiliaji.

Mfumo wa umwagiliaji unaendelea kwa ustadi kupitia shamba kubwa lenye matuta yaliyopandwa mimea ya kijani kibichi, kila tuta likiwa nafasi ya kutosha kwenye udongo mweusi wenye rutuba. Na pembeni kuna mifumo ya umwagiliaji inayohakikisha maji yanatiririka kwa usahihi.

Katika juhudi za uhifadhi na urndelezaji wa misitu nchini, wakulima wawili wanamwagilia makundi ya miche mbalimbali yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri kulingana na aina ya mimea ndani ya mazingira yenye uoto wa kijani kibichi.

Mfumo wa umwagiliaji unaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopandwa vizuri. Miche hii imepandwa kwenye udongo wenye rutuba na pembeni kuna mabomba ya maji yanayowakilisha mfumo wa umwagiliaji, unaohakikisha maji yanatiririka kwa usahihi. Mpangilio huu wa shamba ni matumizi ya teknolojia ya kisasa katika umwagiliaji unaohakikisha mazao yanapata maji ya kutosha na ubora wa mbegu unahifadhiwa kwa msimu ujao wa kilimo.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

Mfumo wa umwagiliaji unaendelea kwa ustadi kupitia shamba kubwa sana lenye matuta yaliyopangwa kwa hatua kila tuta likiwa na nafasi ya kutosha kwenye udongo mweusi wenye rutuba na pembeni kuna mfumo wa umwagiliaji unao hakikisha maji yanatiririka kwa usahihi. Mpangilio huu wa shamba unaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika umwagiliaji.

Mfumo wa umwagiliaji unaendelea kwa ustadi kupitia shamba kubwa sana; lenye matuta yaliyopangwa kwa hatua. Kila tuta likiwa na nafasi ya kutosha kwenye udongo mweusi wenye rutuba. Katikati kuna mfumo wa umwagiliaji unaohakikisha maji yanatiririka kwa usahihi pembeni ya kila tuta.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi na milima iliyo funikwa na uoto wa asali kwa majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga likiwa la bluu na lenye mawingu kiasi, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Ziwa dogo lililotulia likiwa katikati ya mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi na mlima uliofinikwa na majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga likiwa na mawingu kiasi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia ikiwa na jua linalozama juu milima ya kijani kibichi huku mwanga wa dhahabu ukimulika miti na nyasi. Ukimya umetanda na mazingira yanatoa hisia ya utulivu na uzuri wa mwisho wa siku.

Njia nyembamba imekatiza katikati ya mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi na uoto wa asili, huku anga likiwa la bluu. Taswira hii ina akisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi na bonde lililofunikwa na uoto wa asili lenye majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga ikiwa na mawingu kiasi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mto mkubwa na mrefu ukiteremka taratibu katikati ya mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi na mlima uliofunikwa na majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga ikiwa na mawingu kiasi, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira

Mlima mrefu ukiwa na barafu iliyoshuka juu ya vilele vyake. Huku chini kukiwa kuna miti michache ya kijani ikitapaka hapa na pale chini ya anga la bluu iliyopamba na mawingu meupe. Ikiunda mandhari tulivu na ya kuvutia sana.

Mto mrefu umekatiza katikati ya mandhari ya kuvutia yevye miti mingi ya kijani kibichi na bonde lililofunikwa na uoto wa asili lenye majani mazito ya rangi ya kijani. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari tambarare ya kuvutia; yenye miti mingi ya kijani kibichi na milima inayoonekana kwa mbali ikiwa imefunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga ikiwa ni ya bluu, taswira hii inaakisi uzuri na asili na utulivu wa mazingira.

Milima mirefu ikiwa na barafu inayoshuka juu ya vilele vyake, huku chini kuna miti michache ya kijani ikitapakaa hapa na pale chini ya anga la bluu. iliyopambwa na mawingu meupe, ikiunda mandhari tulivu na yakuvutia ya asili.

Mto unaotiririka vizuri katikati ya mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi na uoto uliofunikwa na majani mazito ya rangi ya kijani huku anga likiwa na mawingu kiasi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi, na bonde lililofunikwa na uoto wa asili lenye majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga likiwa la bluu na mawingu kiasi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na kuakisi uzuri wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi na mlima uliofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga ikiwa na mawingu kiasi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Ziwa kubwa na tulivu linalo akisi mwanga wa blue kutoka angani kuelekea katikati ya mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi, na ni sehemu inayoonekana kwa mbali imefunikwa kwa rangi ya kijani, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi na bonde lililofunikwa na uoto wa asili wa majani mzito ya rangi ya kijani. Huku anga likiwa limeng’aa kwa mawingu kiasi na rangi ya bluu. Taswila hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi, na bonde lililofunikwa na majani mazito ya rangi ya kijani, huku mto mwembamba ukikatiza katikati ya bonde hilo, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia, yenye miti mingi ya kijani kibichi na bonde lililofunikwa na majani mazito ya rangi ya kijani, huku barabara ikikatiza katikati ya mazingira haya. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mbuzi wenye afya wakiwa wamesimama bandani, wanakula, wakiwa wenye miili yenye nguvu na iliyojengeka vizuri. Hii ni moja ya mifugo inayofugwa kwa ajili ya maziwa au nyama, na inaonyesha mafanikio ya ufugaji bora, unaozingatia lishe na matunzo ya wanyama.

Mbuzi wenye afya nzuri wakiwa wanakula majani pembezoni mwa barabara, wanonyesha nguvu ya mwili uliojengeka vizuri hii ni moja ya mifugo inayofugwa kwaajili ya maziwa, nyama au kazi na inaonesha mafanikio ya ufugaji bora unaozingatia lishe na matunzo ya wanyama.

Mbuzi wenye afya nzuri, wamesimama vibandani huku wakila. Wanaonekana wenye nguvu na miili iliyojengeka vizuri. Hii ni moja ya mifugo inayofugwa kwa ajili ya maziwa, nyama au ngozi na inaakisi mafanikio ya ufugaji bora unaozingatia lishe na matunzo ya wanyama.

Kuku wenye afya nzuri wakiwa wamesimama shambani wana nguvu, na miili iliyojengeka vizuri hii ni moja ya mifugo, inayofugwa kwa ajili ya mayai pamoja na nyama na. inaonyesha mafanikio ya ufugaji bora unaozingatia lishe na matunzo ya wanyama.

Wafugaji wawili waliovalia nguo nyeupe wamesimama pembeni ya kuku wengi wakubwa wenye afya na nguvu wakiwa ndani ya banda lililozungushiwa uzio wa bati, safi na lenye mazingira mazuri ya ufugaji wa kisasa unaozingatia usafi na lishe bora kila siku.

Wafugaji wawili waliovalia nguo nyeupe wanalisha kuku wengi wakubwa wenye afya na nguvu, wapo ndani ya bando lililozungushiwa na uzio, safi na lenye mazingira mazuri ya ufugaji wa kisasa unaozingatia usafi na lishe bora kila siku.

Kuku wengi wenye rangi nyeupe wamepangwa vizuri kwenye banda linalopendeza huku wakiwa na afya nzuri na miili iliyojengeka. kuku hawa hutumika kwa ajili ya nyama au mayai. Hii inaakisi mafanikio ya ufugaji bora unaozingatia lishe na matunzo ya wanyama.

Mufugaji wa kike akiwa pembeni ya bata wakubwa kwa wadogo wenye afya na nguvu, wakiwa ndani ya banda lililozungushiwa uzio, safi, na lenye mazingira mazuri ya ufugaji wa kisasa unaozingatia usafi na lishe bora ya kila siku.

Aina mbalimbali za mbegu bora zinazotarajiwa kutumika katika shughuli za kilimo, zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya magunia tofauti. Mbegu hizi kama vile: mtama, mahindi, ulezi, dengu na nyinginezo; zinakusudiwa kusaidia wakulima kuongeza uzalishaji na kupata mazao yenye ubora zaidi.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaonekana kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche hiyo imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba, na pembeni kuna mipira ya maji inayosaidia umwagiliaji wa uhakika. Mpangilio makini wa mashamba haya unaonesha dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kustadi kupitia mimea kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri, huku imepandwa kwenye udongo ni rutuba mpangilio makini wa shamba hili la kisasa ni dhamira kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao kwa kilimo.

Vifungashio mbalimbali vyenye rangi ya kijani, vikiwa na picha ya mimea na matunda yaliyostawi vizuri, ikiwa ni ishara ya ubora wa mbegu hizi, juu ya vifungashio kuna majina mbalimbali, kama "Tecnseed", ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi. Kila mmea ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri, huku imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba. Mpangilio makini wa mimea hii unaonyesha dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu, kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kifungashio cha mbegu kilichobeba rangi ya kijani na njano, kikiwa na picha ya tunda aina ya boga iliyostawi vizuri, inaashiria ubora wa mbegu hizo. Juu ya kifungashio kuna maandishi yaliyoandikwa "EASEEDS" ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Aina mbalimbali za mbegu bora zinazotarajiwa kutumika katika shughuli za kilimo, zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye magunia tofauti. Mbegu hizi kama vile; maharage, mtama, ulezi, dengu na mahindi; zimetambulishwa kwa vibandiko vya rangi nyeupe. Zinakusudiwa kusaidia wakulima kuongeza uzalishaji na kupata mazao yenye ubora zaidi.

Vifungashio vya mbegu vyenye rangi nyeupe zikiwa na picha ya mimea iliyostawi vizuri, inayoashiria ubora wa mbegu hizi juu ya vifungashio vimeandikwa neno "stockiles" ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Vifungashio vya mbegu mbalimbali vilivyobeba rangi tofauti vikiwa na picha ya mimea na matunda yaliyostawi vizuri, ikiashiria ubora mbegu hizi, juu ya kifungashio kuna maandishi "starteyes" ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijamii kibiti mchanga iliyopangwa kwa hatua sahihi kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri, miche hii imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba mpangilio makini wa mimea hii ni dhamira kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao kwa kilimo.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea michanga ya kijani kibichi iliyopandwa kwenye ndoo ndogo, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche hii imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba.

Kifungashio cha mbegu kilichobeba rangi ya kijani na njano kikiwa na picha ya mmea uliostawi vizuri sana unaohashiria ubora wa mbegu hizi, juu ya kufungashio kimeandikwa jina "Seedlaw"ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri, miche hii imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba na mpangilio huu wa mimea hii unaonesha dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu wa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Wakulima wa jinsia ya kiume wametandaza mbegu aina ya mahindi juu ya sehemu maalumu, mbegu hizi zimekusudiwa kusaidia wakulima kuongeza uzalishaji na kupata mazao yenye ubora zaidi, hii inaashiria maandalizi ya uzalishaji wa kilimo chenye tija kupitia matumizi ya mbegu bora na zinazochaguliwa kisayansi.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi, kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi. Kila mtu ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri, miche hii imepandwa kwenye udongo wenye rutuba, na pembeni kuna mipira ya maji inayosaidia umwagiliaji wa uhakika.

Kifungashio cha mbegu kilichobeba rangi ya kijani na njano, kikiwa na picha ya mmea uliostawi vizuri sana inayoashiria ubora wa mbegu hizi, juu ya kifungashio hiki kuna maandishi (EAC) ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mboga bora.

Kifungashio cha mbegu kilichobeba rangi ya tofauti, kikiwa na picha ya nyanya iliyostawi vizuri, ikiaashiria ubora wa mbegu hizo. Huku juu ya kifungashio kimeandikwa jina “simlaw seed,” ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mboga bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyo pangwa kwa hatua sahihi, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri, miche hii ime pandwa kwenye vyombo maalumu vikiwa na udongo mweusi wenye rutuba.

Kilimo cha kuzalisha mbegu Bora kinaendelea kwa ustadi, kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi. Kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche hii imepandwa kwenye udongo mweusi, wenye rutuba na pembeni kuna mipira ya maji inayosaidia umwagiliaji wa uhakika.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi, iliyopangwa kwa hatua, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Huku imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba, na pembeni kuna mipira ya maji inayosaidia umwagiliaji wa uhakika.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaonekana kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi Iliyopandwa kwa hatua na nafasi kwa ajili ya kukua vizuri miche hii imepandwa kwenye udongo Wenye rutuba, mpangilio wa shamba hili unaonyesha dhamira ya kupata mbegu bora kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kifungashio cha mbegu chenye rangi ya kijani na njano, kikiwa na picha ya mmea uliostawi vizuri sana, unaoashiria ubora wa mbegu hizi. Huku juu ya kifungashio kukiwa na maandishi "Simlaw Seeds" ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Vifungashio mbalimbali vya mbegu vilivo beba rangi tofauti ikiwa na picha ya mimea iliyostawi vizuri juu ya kifungashio kuna maandishi stokiliz ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora

Kifungashio cha mbegu kilichobeba rangi ya kijani na njano ikiwa na picha ya mmea uliostawi vizuri unayoashiria ubora wa mbegu juu ya kifungashio hiki kimeandikwa jina, ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Mbwa wa rangi na ukubwa tofauti wamesimama katika eneo la wazi, wakiwa na afya njema na manyoya yanayong'aa, muonekano wao inaashiria malezi bora na huduma stahiki za kiafya kutoka kwa wataalamu wa afya ya wanyama.

Mbwa akiwa amesimama juu ya banda iliyo tengenezwa kwa mbao, iliyojengwa kwa mpangilio unao zingatia afya na ustawi wake, ikiwa na nafasi ya kutosha na uingizaji hewa wa kutosha kwa wanyama na kulindwa dhidi ya mvua na jua kali.

Banda la mifugo lenye herufi (J na H) liliotengenezwa kwa mbao, limejengwa kwa mpangilio unaozingatia afya na ustawi wa mifugo. Likiwa na nafasi ya kutosha na uingizaji wa hewa wa kutosha kwa wanyama, na kulindwa dhidi ya mvua na jua kali.

Mabanda ya mifugo yaliyotengenezwa kwa mbao, yamejengeka kwa mpangilio unaozingatia afya na ustawi wa mifugo, yakiwa na nafasi ya kutosha kwa uingizaji hewa na kulindwa dhidi ya mvua na jua kali.

Mnyama kima mwenye manyonya meusi amesimama juu ya udongo, akitazama mbele kwa umakini huku mkia wake mrefu umenyooka kwa nyuma na macho yake yanachunguza kila upande kwa makini. Huyu ni mnyama pori mwenye tahadhari kubwa na anayeishi kwenye maeneo yenye misitu mkubwa.

Kima mwenye manyoya meusi amesimama juu ya udongo akitazama mbele kwa umakini. Mkia wake mrefu umenyooka nyuma na macho yake yanachunguza kika upande wa msitu. Huyu ni mnyama pori mwenye tahadhari kubwa na anayeishi maeneo ya misitu.

Twiga mrefu akiwa porini akitembea taratibu juu ardhi yenye nyasi kavu, kati ya mandhari ya kuvutia yenye miti michache mirefu. Ni miongoni mwa vivutio pekee vya wanyamapori vinavyovutia watalii kutoka ndani na nje ya nchi.

Farasi ambae ni mnyama pori mwenye nguvu na umbo la kuvutia, akiwa katikati ya miti mirefu ya msitu huku amebeba mtu mgongoni, anatembea kwa utlivu ndani ya mazingira asili akionesha uhusiano wa karibu kati ya binaadamu na wanyama wa porini.